Mfanyabiashara wa pembejeo na madawa ya wanyama akiwa amesimama ndani ya duka lake lenye bidhaa hizo zilizopangwa chini pamoja na kwenye rafu zilizo ukutani.

Kifungaashio cha boksi cha dawa ya wanyama chenye rangi nyeupe na kahawia kilichohifadhi dozi kubwa ya dawa ya kutibu minyoo kwa wanyama kama vile ng'ombe na kondoo.

Rafu za mbao zenye pembejeo na dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika chupa za plastiki na maboksi yenye maandishi na maelekezo mbalimbali kwa ajili ya utumiaji sahihi.

Kifungashio cha dawa za wanyama, kilichotengenezwa kwa boksi kikiwa na maandishi pamoja na picha ya mbwa na paka, kilichohifadhi tembe sita za dawa zitumikazo kuua minyoo kwa wanyama.

Kifungashio cha boksi kenye maandishi na picha ya mbwa, cha ujazo wa milimita hamsini. Kinachoifadhi dawa itaokanayo na mimea, itumikayo kutibu magonjwa ya mifupa na viungio kwa wanyama kama mbwa na farasi.

Mifuko ya mbolea za upandaji wa mazao zenye uzito wa kilogram hamsini zikiwa zimewekwa nje lenye eneo lenye vigae vya rangi ya bluu na nyeupe.

Rafu za vioo zilizo fitishwa ukutani ndani ya duka la pembejeo na dawa za wanyama zikiwa zimesheheni dawa zilizo ndani ya chupa na vifungashio vingine.

Mnunuzi na muuzaji wakijadiliana nje ya duka la pembejeo la dawa za wanyama, lenye rafu zilizopangwa chupa na maboksi ya dawa na pembejeo zikiwemo zingine zimewekwa katika mifuko.

Kifungashio cha boksi cha dawa chenye maandishi yenye maelekezo mbalimbali, ikiwa pembeni ya chupa ya dawa ya minyoo aina ya "Albomar" yenye na ujazo wa mililita tisini.

Dawa ya kuua viroboto na kupe, itumikayo kutibu wanyama wafugwao kama vile mbwa pamoja na paka.

Bango kubwa liliopo katika duka la pembejeo na dawa za wanyama lenye herufi zakijani na nyekundu, zikisomeka "Agrovet".

Chupa za plastiki za aina mbalimbali na za ukubwa tofauti, zenye maandishi na maelekezo juu ya matumizi ya dawa zilizomo ndani yake, zilizowekwa katika duka la pembejeo na dawa za wanyama.

Watembea kwa miguu na waendesha pikipiki wakiwa nje ya jengo la ghorofa la rangi ya kijivu na nyeupe na vioo vipana ambapo hutengeneza bidhaa za pembejeo na dawa za mifugo zenye chapa ya "Twiga Chemicals".

Wanaume wawili wakiwa wameketi nyuma ya meza ya kioo, wa kulia akiwa amevaa fulana nyekundu na suruali ya bluu, na wa kushoto akiwa amevaa shati la samawati na suruali ya kahawia, wakiwa ndani ya duka la dawa za mifugo na mazao yenye rafu zilizopangwa dawa na chati mbalimbali.

Mtaalamu wa mifugo na mazao akiwa na kipeperushi cha kijani, akiwa anamuelekeza mkulima mwanamke mbele ya duka la pembejeo na dawa za wanyama, huku pembeni yao zikiwepo pembejeo zilizopo katika mifuko ya salfeti.

Mkulima wa zao la biashara la mapapai akiwa amechuchumaa pembeni ya mpapai mfupi wa kisasa, uliozaa mapapai makubwa yaliyokomaa.

Wakulima wakike wa zao la biashara la kahawa, wakiwa wanachagua kahawa nyekundu zilizotandazwa chini katika turubai ndani ya shamba la mikahawa.

Shamba kubwa la kilimo cha biashara, chenye mazao mchanganyiko ya mahindi yaliyokuwa wastani pamoja na matikiti makubwa yaliyokomaa.

Mkulima wa zao la biashara la kahawa, aliyevaa shati ya njano lenye miraba meusi, akiwa anachuma kahawa nyekundu kutoka katika matawi ya mkahawa mrefu.

Mkulima wa zao la biashara la kahawa, akiwa amebeba kahawa nyekundu na za njano, katika galoni lililokatwa, ndani ya shamba la mikahawa.

Wafanyabiashara wa zao la biashara la ndizi, wakiwa wanapakia ndizi zilizokomaa katika matenga ya mbao yaliomo katika gari kubwa aina ya fuso.

Mkulima wa zao la biashara la hoho za kijani akiwa ameshika mfano wa hoho alizovuna zingine zikiwa ndani ya magunia ya kijani na meupe.

Zao la biashara la hoho za kijani zikiwa zimehifadhiwa katika matenga ya plastiki ya kijivu, ndani ya shamba kitulo la zao hilo.

Wakulima wa zao la biashara la vitunguu maji, wakiwa wamevuna na kuvikusanya vitunguu katika eneo moja ndani ya shamba, na kisha kuviweka ndani ya magunia tayari kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni.

Zao la biashara la hoho za njano na kijani likiwa limepandwa katika vijaruba vya plastiki vilivyojazwa udongo ndani ya shamba kitulo.

Zao la biashara la mahindi lililovunwa kutoka shambani, likiwa limehifadhiwa katika magunia ya salfeti, tayari kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni.

Wakulima wa zao la biashara la kahawa, wakikagua mbegu za kahawa nyekundu kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuziuza.

Mkulima wa zao la ndizi akipachika miche ya migomba katika ardhi, kwa ajili ya uzalishaji wa ndizi kwa ajili ya biashara.

Wakulima wa zao la biashara na mahindi wakiwa katika shamba kubwa wakivuna mahindi kutoka katika mabua yake, na kisha kuyaweka ndani ya matenga yaliyotengenezwa kwa wavu.

Mkulima wa nyanya za biashara, akiwa anakagua nyanya na kuziweka katika tenga la kijani, tayari kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni, huku nyuma yake kukiwa na miti mbalimbali pamoja na baskeli ya chuma ya magurudumu mawili.

Miche ya minyanya, iliyozaa zao la nyanya la biashara, zikiwa zimekomaa na nyekundu, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lililopandwa miche ya mipapai kwa ajili ya uzalishaji wa mapapai ya biashara ikiwa tayari ishazaa mapapai makubwa.

Mkulima wa zao la kabichi kwa ajili ya biashara, aliyevalia mavazi meusi na buti za mpira, akiwa amesimama kando ya mavuno yake, yaliyokusanywa pembezoni mwa shamba.

Miche ya migomba ikwa imepandwa kwa kuacha nafasi baina ya mche mmoja na mwingine, ili kuongeza uzalishaji wa zao la ndizi kwa ajili ya biashara.

Wakulima wadogo, wanaotumia nyenzo za mikono katika uzalishaji wa zao la viazi kwa ajili ya biashara. Wakitifua viazi na kisha kuviweka kwenye ndoo.

Zao la biashara la viazi mviringo ,vikiwa vimejazwa ndani ya magunia hadi pomoni, tayari kusafirishwa kuelekea sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wa kiume wakiwa wametega miche mirefu katika migomba iliyobeba mikungu mikubwa ya ndizi zilizo komaa kwaajili ya biashara.

Miche ya minyanya iliyoegemezwa katika vijiti; ikiwa na nyanya mbichi za kijani na zingine zilizoiva nyekundu, zikiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa zao la nanasi kwa ajili ya biashara, akiwa amevuna mananasi yake kutoka shambani na kuyaweka katika matenga ya bluu kwa ajili ya usafirishaji, kutoka shambani kuelekea sokoni.

Magunia makubwa taliojazwa viazi vya mviringo Kwa ajili ya biashara. Yakiwa yamepangwa kwa mistari pembezoni mwa barabara inayopitisha magari na waenda kwa miguu.

Vitalu vya mbogamboga katika bustani, vilivyopandwa mboga mbalimbali kama vile kibichi, sukumawiki, karoti na mchicha kwaajili ya biashara.

Mkulima aliyevalia surukwenye la samawati akiwa amebeba moja ya matikiti ya kijani makubwa yaliyokomaa katika shamba la matikiti kwa ajili ya biashara.

Baadhi ya viazi vilivyo vya biashara, vikiwa vimetifuliwa kutoka ardhini, huku vingine vikiwa bado havijavunwa katika shamba hilo.

Mkulima wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara akiwa anakagua mimea ya nyanya, iliyomea nyanya kubwa za kijani na nyekundu katika shamba.

Mimea ya minyanya iliyopandwa na kisha kushikiliwa kwa kamba nyembamba zilizofungwa juu, ikiwa imemea nyanya kubwa za kijani, tayari kwa ajili ya mauzo ya biashara.

Wanawake sita ambao ni wakulima wadogo wakiwa wameinama kulizungunguka lundo la viazi ulaya lililoko shambani, na kuviweka kwenye magunia tayari kwenda kuviuza ili kupata pesa.

Wafanyabiashara mbalimbali wengi wakiwa wanawake, wakiwa na kahawa za rangi nyekundu na nyingine za njano katika magunia makalai mazingira wametangaza chini kwa ajili ya kufanya biashara haikuziuza.

Kilimo cha chakula cha uzalishaji wa vitunguu maji, vilivyopandwa katika shamba kubwa lenye udongo wa rutuba. Na kumwagiliwa kwa mabomba mieusi yapitishayo maji.

Zao la chakula la maparachichi, likiwa limehifadhiwa katika matenga ya plastiki ya bluu, tayari kwa ajili ya kupelekwa majumbani na masokoni kwa watumiaji.

Mkuliima wa zao la tikiti akiwa amebeba tikiti kubwa la miraba, na mengine yakiwa chini katika shamba kubwa la matikiti.

Mkulima aliyevalia mavazi meusi na buti la mpira akiwa amesimama kando ya kabichi, zilizovunwa kutoka shambani kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Wakulima wenye suruali za kijani na nyekundu, wakiwa wanavuna parachichi na kuweka katika matenga, tayari kwa ajili ya ulaji.

Miche ya mazao ya chakula iliyo pandwa katika udongo uliowekwa ndani ya ndoo nyeusi, na kisha kuwekwa pembezoni mwa dirisha ili kupata mwanga kwa ajili ya ukuaji.

Wakulima wa nyanya, wakiwa wamevuna nyanya zao nyekundu na kuziweka katika makreti meusi na mekundu, kwa ajili ya mauzo ya matumizi ya nyumbani.

Upandaji wa miche ya mazao kwenye udongo, kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa maji katika banda kubwa jeupe.

Banda kubwa la kilimo lenye vitalu virefu vya udongo mwekundu vilivyopandwa miche ya mihoho, iliyomea hoho kubwa za njano na nyekundu kwa ajili ya matumizi ya chakula nyumbani.

Miche ya mboga aina ya chainizi, ikiwa imepandwa katika mashine ya kilimo yenye matundu meusi na viwewevu kwa ajili ya ukuaji bora.

Mashine ndogo ya kilimo ya kisasa yenye gurudumu la mpira mmoja mbele, Iliyopo shambani inayo fanya kazi ya kutifua udongo tayali kwa upandaji.

Mashine ya kilimo aina ya trekta, lenye magurudumu manne, likiwa linaburuta mashine ndogo yenye magurudumu matatu, na kifaa chenye ncha kali kitumikacho kukusanya mabaki ya mazao shambani.

Mashine kubwa ya kisasa ya kilimo aina ya trekta inayovuna na kupanda, ikiwa inavuna mazao katika shamba kubwa la wazi.

Mashine za kilimo cha kisasa zinazotumika katika ukuzaji wa mimea, inayotumika kuzalisha mazao mbalimbali katika mabanda ya kisasa kilimo.

Miche ya mimea iliyowekwa katika vitalu vyeupe, vyenye udongo na kisha kuekwa katika mashine za kilimo ndani ya mabanda ya kikimo ya kisasa.

Shamba kubwa la mimea linalohudumiwa na mashine ya kilimo ya kisasa, iliyofungwa katika paa la banda la kilimo lililoezekwa kwa plastiki jeupe.

Miche ya mimea yenye rangi mbalimbali kama kijani na nyeusi, ikiwa katika mashine za kilimo ndani ya kiwanda kinachozalisha mimea.

Mfumo wa ndani wa kilimo wa kisasa, unaotumia mashine katika upandaji na ukuzaji wa mimea ya mazao, katika uzalishaji wa bidhaa bora za kilimo.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta, ikiwa inatifua ardhi kwa kutumia mapanga yake ya nyuma, ili kuliandaa shambani kwa ajili ya kilimo.

Mkulima aliyevalia buti za mpira akiwa anasukuma mashine ndogo ya kisasa ya kilimo inayofanya kazi ya kutifua udongo katika ardhi.

Mashine za uoteshaji na ukuzaji wa mimea, zinazotumika katika uzalishaji wa mazao kwa teknolojia iliyoendelea.

Mfumo wa ndani wa uoteshaji miche unaotumia mashine za kisasa, zenye mabomba makubwa meupe yanayo pitisha maji yenye virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa miche.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye nyembe kali zinazotumika kukata nyasi, kuandaa mashamba tayari kwa ajili ya msimu wa ulimaji.

Miche ya mimea iliyoko katika vitalu vyeusi, vilivyopangwa kwa ngazi katika mashine ya kilimo ya kisasa, inayofanya kazi ya utunzaji na urutubishaji wa mimea hiyo.

Mashine ya kilimo ya kisasa ya trekta lenye magurudumu ma nne, lenye kuburuta mashine ndogo ya uvunaji nyuma yenye magurudumu mawili, ikiwa katika eneo wazi kubwa la mashamba.

Wataalamu wa mimea wakikagua miche ya mimea, iliyopo katika mashine zilizopangwa katika rafu ndefu nyeupe zilizo na taa na viuwevo kwa ajili ya ukuwaji wa mimea.

Mashine ya kilimo ya kisasa yenye kutumia mwanga, ikikuza miche ya mimea ndani ya maabara ya ukuzaji mimea, kwa kutumia mwanga na virutubisho asili.

Mboga zilizo na rangi ya kijani kibichi, zikiwa zinamwagiliwa maji na mashine ya umwagiliaji, ya mabomba ya maji yalioning'inizwa kwenye paa la banda la kilimo lililofunikwa kwa plastiki jeupe.

Tangi samaki linalotumika katika ufugaji wa samaki likiwa na maji, samaki, miche ya majini, magogo pamoja na mawe.

Wafugaji wa samaki wakiwa wanaandaa bwawa la kisasa la ufugaji samaki katika eneo la wazi la ardhi likiwa limepakana na mashamba ya mazao.

Bwawa kubwa la samaki lenye maji masafi linalotumika kufugia samaki aina ya kambale kwa ajili ya chakula na biashara.

Bwawa la ufugaji wa samaki la kisasa lililotengenezwa kwa mifumo na teknolojia ya hali ya juu, likiwa limesheheni samaki mbalimbali.

Banda la kisasa la ufugaji wa samaki, linalotumia umeme kuzalisha mahitaji muhimu ya ukuaji wa samaki, wanaotumika katika matumizi mbalimbali kama vile chakula.

Bwawa kubwa la samaki lililochimbwa ardhini, na kufunikwa kwa wavu juu likiwa katika eneo la wazi lenye miti mingi.

Wafugaji wa samaki wakiweka nyavu juu ya bwa la samaki, lililo tengenezwa awali kwa kuchimba shimo kubwa chini ya ardhi na kuweka plastiki nyeusi na kisha kujaza maji.

Shamba kubwa lenye mahindi ya chakula yaliyokomaa na kukauka, huku mabua yake yakiwa na rangi ya kahawia na kijani inayopotea.

Wataamu wa misitu waliovaa sare za kijivu pamoja na buti za mpira wakiwa wanapanda miti ya mimea kwa ajili ya ukuzaji wa misitu.

Mtaalamu wa misitu akiwa amebeba mche wa mme,a Tayari kwa ajili ya kupanda katika eneo la misitu lililokatwa miti.

Eneo la msitu wa asili lenye kijito kidogo cha maji kinachopitisha maji, huku mimea midogo yenye miti miembamba ikiwa imeota katika kingo za kijito hicho.

Miche ya mimea mbalimbali, ikiwa imehesabiwa ambayo inaweza ikatumika katika upandaji wa miti na ukuzaji wa misitu katika nchi.

Miche ya mboga za chainizi za kijani na nyekundu zikiwa zimepandwa katika mabomba meupe yanayopitisha maji yenye virutubisho pasipo kutumia udongo.

Miche ya mimea imepandwa katika vijaruba vyeupe vya plastiki na kisha kuwekwa katika karo refu la maji kwa ajili ya urutubishaji wa mimea hiyo.

Mizizi ya miche ya mimea iliyopandwa katika mashine za kilimo kisichotumia udongo, na kisha kuwekwa katika maji yenye virutubisho muhimu.

Miche ya mimea mbalimbali iliyopandwa pasipo kutumia udongo, kwenye sponji iliyo ndani ya viplastiki vyeusi na kisha kuwekwa katika chombo kikubwa cheupe kinachopitisha maji yenye virutubisho muhimu, na kisha kuwekwa eneo la wazi katika mazingira.

Kilimo cha mboga ya sharo kisichotumia udongo, kwa kuzipanda ndani ya makarai makubwa meusi yanayopitisha maji yenye virutubisho, kwa ajili ya ukuaji wa mboga hizo.

Kilimo cha mboga ya chainizi kisichotumia udongo katika mabomba meupe yanayopitisha maji yenye virutubisho muhimu, ndani ya shamba kitulo lililoezekwa juu ya magogo ya miti.

Mifumo ya mabomba meupe yenye matundu yatumikayo katika kilimo kisichotumia udongo, kwa kuunganishwa na maji yanayopitisha virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Miche ya mboga iliyopandwa pasipo kutumia udongo katika mabomba meupe yanayopitisha maji ya virutubisho.

Miche ya mboga za majani iliyopandwa pasipo na udongo katika mabomba meupe yaliyounganishwa na mfumo wa maji yenye virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mboga hizo.

Miche ya mboga iliyopandwa pasipo udongo, katika mabomba meupe yaliyounganishwa katika mfumo wa maji yenye virutubisho kwa ajili ya ukuaji.

Mabomba makubwa meupe yenye matundu yaliyotumika kupandia miche ya mimea pasipo udongo, ambapo maji hupita katika mabomba hayo na kuwapa mimea virutubisho vilivyo muhimu.

Miche midogo ya mimea iliyopandwa katika makopo meusi, na kisha kuwekwa katika matundu yaliyopo kwenye mabomba meupe makubwa yanayopitisha maji yenye virutubisho kwaajili ya ukuaji.

Miche ya mbogamboga iliyooteshwa pasipo udongo katika mabomba meupe, yaliyounganishwa katika mfumo wa maji yenye virutubisho kutoka kwenye ndoo nyeusi na mfuniko wa njano.

Miche ya mimea itambaaayo na mingine ya kawaida ikiwa imepandwa pasipo udongo, katika mabomba meupe yaliyounganishwa na maji yenye virutubisho. Huku pembeni yakiwepo maua na mimea ya kawaida, iliyopandwa katika ndoo kwa kutumia udongo.

Miche ya mimea ikiwa imepandwa katika vikopo vidogo vyeupe na kisha kuwekwa katika mabomba yenye matundu, ambayo yanapitisha maji yenye virutubisho muhimu.

Miche ya mimea iliyopandwa katika vikopo vidogo na kisha kuwekwa katika mabomba marefu, yanayopitisha maji yenye virutubisho, pasipo kutumia udongo, huku pembeni kukiwa na mashine maalumu kwa ajili ya kuratibu mfumo mzima.

Mboga za kijani za chainizi zilizopandwa pasipo udongo katika mapipa ya bluu yaliyokatwa, na kisha kuunganishwa na mfumo wa maji wa virutubisho kwaajili ya ukuaji.

Miche ya mimea ya kijani na nyekundu, iliyopandwa pasipo kutumia udongo katika mabomba makubwa meupe yanayopitisha maji yenye virutubisho.

Mboga mboga za kijani nyekundu zilizobandwa pasipo kutumia udongo katika mabomba meupe yenye matundu yanayopitisha maji yenye virutubisho muhimu, ikiwa yamewekwa katika eneo la wazi.

Upandaji wa mboga za chainizi pasipo kutumia udongo katika mabomba meupe yanayopitisha maji yenye virutubisho, kwa ajili ya ukuaji wa mboga hizo.

Mboga za majani aina ya sukumawiki na chainizi, zikiwa zimepandwa katika mabomba yanayopitisha maji yenye virutubisho muhimu, pasipo kutumia udongo. Zimepandwa katika banda la kilimo lililozungushiwa plastiki jeupe; lililotegwa katika fito kwa ajili ya kupitisha mwanga.

Mboga za majani aina ya Chainizi na mchicha zimepandwa bila udongo katika karatasi za povu nyeupe, zilizo unganishwa na mirija midogo ya maji, ya virutubisho muhimu na kuwekwa juu ya makasha ya soda mekundu.

Mimea miwili ya kijani iliyopandwa pasipo udongo katika vijaruba vyeusi vyenye kuruhusu mizizi kupenyeza, na kisha kuwekwa katika kifaa cheupe kwa jili ya ukuaji.

Mboga za majani mbalimbali zikiwa zimepandwa katika eneo la wazi lenye miti mikubwa na vichaka vya kijani, kwa kutumia mfumo wa mabomba meupe yenye kupitisha maji yenye virutubisho.

Wafanyakazi wa kiwandani waliovaa sare za makoti ya bluu, wakiwa wanafunga nyaya nyekundu katika vifungashio mbalimbali kama sehemu ya uzalishaji kiwandani.

Mashine kubwa ya trekta ya uvunaji ikiwa katika shamba kubwa la ngano likivuna ngano kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani.

Mkulima wa mazao mbalimbali akiwa amesimama pembeni ya mmea wa nyanya, ulio na nyanya za kijani, ndani ya shamba kituo, linalotumika katika uzalishaji wa mazao kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo cha kiwandani.

Zao la vitunguu vyekundu likiwa tayari limevunwa kwa ajili ya uchakataji wa kilimo cha kiwandani, ili kuzalisha bidhaa mbalimbali.

Nyanya nyekundu zilizo komaa, zikiwa katika uzalishaji wa kiwandani, katika laini inayozikandamiza kwaajili ya uzalishaji wa bidhaa zitokanao na nyanya.

Kilimo cha uyoga kwa ajili ya uzalishaji wa viwandani ukiwa umefanyika katika nailoni kubwa, zilizojazwa malighafi muhimu kwa ajili ya ukuaji wa uyoga.

Wakulima wadogo wanaotumia nyenzo za mikono, wakiwa wamepanda zao na maharage katika vitalu ndani ya shamba kubwa, kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani

Vifaranga wengi weusi na weupe, wakiwa katika banda kubwa lenye vifaa vya ulishaji, tayari kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani.

Kilimo cha kisasa cha miche ya kijani, iliyo oteshwa ndani ya banda kubwa la kilimo lililofunikwa kwa plastiki leupe kwajili ya uzalishaji wa mazao ya viwandani.

Banda kubwa la wazi lenye marandu, linalotumika kufuga kuku weupe wa kisasa kwa ajili ya uzalishaji wa viwandani.

Miche mirefu ya minyanya iliomea nyanya kubwa, ikiwa zimetegwa katika fito kwa kutumia kamba kwa ajili ya uzalishaji wa nyanya, tayari kwa matumizi ya viwandani.

Shamba kubwa la zao la kabichi ililolimwa kwa ajili ya kilimo cha kiwandani, likiwa limenawiri kwa kuwa na rangi ya kijani yenye kuvutia.

Kilimo cha kabichi katika eneo la wazi lenye dhumuni la kuzalisha zao hilo, kwa ajili ya matumizi ya kilimo cha kiwandani.

Shamba kubwa la zao la kabichi za kijani, likiwa katikati ya mazao mengine kwa ajili ya kilimo cha kiwandani.

Shamba kubwa lililopandwa mbogamboga aina ya sukumawiki, kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani, katika mistari mirefu iliyonyooka, shamba hilo likiwa limezungukwa na sehemu za nyasi, miti mirefu na makazi ya watu.

Kilimo kitumiacho tekinologia ya kisasa kwa Kulima na mashine aina ya trekta, kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya kilimo cha kiwandani.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa mstari kwa ajili ya kilimo cha kiwandani, huku shamba likiwa limezungukwa na miti mirefu ya kijani.

Mashine kubwa ya uvunaji shambani ikiwa inapakia mavuno katika gari, tayari kusafirisha kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani.

Banda kubwa la kisasa, lililogawanyisha katika vibanda vidogovidogo vya chuma, vyenye nguruwe wengi weupe, waliopo tayari kwa ajili ya matumizi ya viwandani.

Nyanya nyekundu zilizokomaa kwa ajili ya kilimo cha kiwandani, zikiwa katika matenga makubwa ya kijani yanayotembea katika mtambo wa uzalishaji, tayari kwa ajili ya uchakataji.

Wakaguzi na wataalamu wa mimea wakikagua mimea ya maharage iliyopandwa katika vitalu vya plastiki, vilivyopangwa katika mistari iliyonyooka ndani ya banda kubwa la kilimo lililofunikwa na plastiki jeupe.

Mkulima wa kike akiwa katikati ya miti ya mkahawa, akivuna kahawa zilizokomaa zilizo tayari kwajili ya uzalishaji wa kiwandani.

Kilimo cha uzalishaji wa uyoga mweupe kwa ajili ya kilimo cha kiwandani, katika mabanda ya kilimo yaliyofunikwa kwa plastiki nyeupe.

Vitali nyumba vilivyotengenezwa kwa plastiki nyeupe zilizopitishwa katika fito ardhini ikiwa tayari kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo cha kiwandani.

Shamba la miche ya maboga likiwa linamwagiliwa kwa mfumo wa maji unaotumia mabomba madogo meusi, yaliyotobolewa kwenye kila shimo la mboga kwa ajili ya umwagiliaji.

Miche midogo ya mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imepandwa moja kwa moja katika udongo ikimwagiliziwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa mabomba meusi yaliyotobolewa vitundu vidogo.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji katika shamba la mahindi unao tumia bomba kuu jeupe, lililounganishwa na vibomba vidogo vyeusi, vilivyo enda sambamba na mistari ya mahindi kwa ajili ya umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa shamba lenye vitalu virefu kwa kutumia maji yanayotoka katika vijito, vilivyo karibu na shamba.

Shamba kubwa lililotifuliwa lenye mifereji inayopitisha maji yanayotoka katika mfumo wa umwagiliaji wa bomba kubwa lililopo katika kingo za shamba hili.

Mkulima wa mazao, akiwa anakagua mfumo wa umwagiliaji wa maji katika shamba unaotumia mabomba marefu meusi katika umwagiliaji.

Mpandaji miche ya mimea akiwa anatumia bomba la maji, kumwagilia vitaru vya miche yake kwa ajili ya ukuwaji bora wa mimea hiyo.

Shamba la vitalu linalotumia mfumo wa umwagiliaji maji; wa mabomba meusi marefu, yaliyotandazwa chini katika udongo.

Mandhari ya uwanda wa savana yenye tambarare na milima iliyofunikwa kwa nyasi fupi, vichaka vya mimea mifupi na miti mikubwa ikiwa na barabara ya udongo.

Mandhari ya mabonde, milima pamoja na tambarare iliyofunikwa kwa uoto wa asili wa nyasi, miti ya kijani pamoja na barabara ya kiwango cha lami.

Barabara ya udongo inayokatiza katika eneo lenye mandhari ya savana lililofunikwa kwa uoto wa asili wa nyasi fupi, vichaka vidogo vidogo pamoja na miti mirefu.

Mandhari ya ikweta yenye mimea ya kijani kibichi, ikiwa na mashamba ya zao la chai pamoja na miti mirefu.

Mandhari ya uwanda wa savana, yenye tambarare na milima. Ikiwa na wanyamapori aina ya swala, pundamilia na nyumbu.

Madhari ya savana na misafu ya milima, ikiwa na nyasi zilizokauka za kahawia, pamoja na miti iliyosambaa eneo lote aina ya migunga.

Eneo kubwa la mandhari ya ziwa lililofunikwa na maji mengi, likiwa limezungukwa na milima na tambarare yenye uoto wa asili wa kijani kibichi.

Eneo la wazi lenye mandhari ya savana likiwa na miti mikubwa ya migunga, barabara za vumbi, nyasi pamoja na vichaka na safu za milima.

Mandhari ya bwawa kubwa la maji yenye vijito vyenye kutiririsha maji mwelekeo wa kaskazini, huku kusini mwake kukiwa na barabara ya rami yenye taa zilizosimikwa pembeni mwake kuelekea magharibi kwenye makazi ya watu.

Mandhari ya savana yenye safu ya milima, ikiwa na barabara ya vumbi katikati, pembeni yake kukiwa na vichaka, nyasi za kahawia, pamoja na miti mikubwa ya migunga.

Daraja kubwa linaloonganisha safu mbili za milima zenye uoto wa asili, zilizotenganishwa na bwawa kubwa la maji.

Eneo kubwa la uwazi lenye mandhari ya savana, ikiwa na miti, nyasi na vichaka vya kijani iliyo koa. Huku barabara za vumbi zikiwa zimeunganika toka kila pande.

Mandhari ya mto uliokauka wenye vijito vidogo vilivyo na maji Huku kingo zake, zikiwa na uoto wa asili wa mimea mikubwa ya kijani.

Mandhari ya mlima mrefu katika safu yenye uoto wa asili wa vichaka, nyasi na miti mikubwa ya kijani.

Mandhari ya milima mikubwa na midogo iliyofunikwa kwa uoto wa asili ya miti mikubwa, milima mingine ikiwa ni maeneo ya mashamba kwa ajili ya kilimo.

Mandhari ya vilima na mabonde, yaliyofunikwa kwa uoto wa asili na mashamba ya kilimo cha binadamu cha mazao mbalimbali.

Uwanda wa savana, wenye eneo pana la tambarare, likiwa limefunikwa na nyasi za kijani na kahawia na miti mikubwa ya migunga.

Barabara ya udongo inayokatisha katika eneo la wazi la savana yenye miti mikubwa na vichaka, vyenye matawi ya kijani na njano na nyasi zilizokauka za kahawia.

Mandhari ya bwawa kubwa la maji, lililozungukwa na miamba mikubwa katika kingo zake, pamoja na misitu ya kijani kibichi iliyokoa.

Eneo la wazi pana lenye mandhari ya uwanda ikiwa na nyasi za kijani na kahawia na vichaka vya mimea mifupi ya kijani, kijito chenye maji kinachotokana na milima katika uwanda huo.

Eneo kubwa la asili lenye mandhari ya milima, likiwa limefunikwa na uoto wa asili wa nyasi, vichaka na mimea mikubwa iliyosambaa katika eneo lote, wakati miamba ikiwa imefunikwa na vicheni kutokana na unyevunyevu.

Mandhari ya milima iliyofunikwa kwa theluji nyeupe inayoakisi mwanga angavu wa jua, chini yake kukiwa na eneo kubwa lililofunikwa na miamba na mimea iliyosambaa yenye mashina makubwa na marefu na matawi yenye kijani kilichokolea.

Wafugaji wa wanyama wakiwa wanamuweka alama mbuzi mweupe kwa kumkata sikio lake kwa mkasi mkubwa, huku nyuma kukiwa na mazao ya mahindi yaliyokomaa.

Mkulima na mfugaji wa wanyama akiwa anamlisha mbuzi mwenye rangi ya kahawia, aliyefungwa kamba shingoni akiwa katika malisho shambani.

Ufugaji wa wanyama aina ya mbuzi wenye rangi ya kahawia na nyeusi. Wakiwa wanapata malisho ya nyasi ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao.

Watu wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga na kofia zenye wavu na suti nyeupe, wakati wa kuhudumia mifugo.

Mbuzi wakubwa na wadogo wakiwa katika banda la ufugaji wengine, wakiwa wanakula majani yaliyowekwa katika eneo maalum la malisho la banda hilo.

Beberu kubwa la mbuzi, lenye rangi nyeupe na rangi ya kahawia kichwani na baka mbele ya uso mwenye pembe ndefu.

Vifaranga vidogo vyenye rangi ya kahawia na nyeusi vya ndege aina ya bata, vikiwa vimehifadhiwa katika tenga la plastiki jeupe lenye sehemu za uwazi.

Ufugaji wa ndege aina ya kuku wenye rangi ya kahawia na madoa meupe, katika banda la wazi lenye vifaa vya ulishaji wa kuku.

Ufugaji wa kuku wa kisasa weupe katika mabanda yaliyotengenezwa kwa chuma na wavu na yenye mabomba marefu yanayotumika katika uwekaji wa chakula na maji.

Kifungashio cha mbegu chenye rangi nyeupe, tepe nyekundu na nyeusi na maandishi mbalimbali kikiwa kimehifadhi mbegu za mmea wa kabichi kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya mbegu vya makopo ya chuma moja na vifuko vya plastiki vyenye picha ya nyanya nyekundu, vikiwa vimehifadhi mbegu za nyanya kwa ajili ya kilimo.

Miche ya mimea iliyochipua kutokana na upandaji wa mbegu katika ndoo nyeusi, zilizojazwa udongo na kisha kuwekwa katika eneo linalopitisha mwanga kwa ajili ya ukuaji bora wa mimea hiyo.

Miche ya mimea iliyochipua kutokana na kilimo cha mbegu inayomwagiliwa kwa mirija midogo ya maji kwa ajili ya ustawi Bora.

Vifungashio vya mbegu za kulimo vya plastiki vyenye picha za mboga mbalimbali, kama vile: nyanya, vitunguu, giligilani, hoho na sukuma wiki.

Kifungashio cha mbegu chenye rangi ya kijani maandishi ya njano pamoja na tembe za kijani na nyeupe ikiwa kimehifadhi mbegu za mchicha kwa ajili ya kilimo.

Mbegu za kilimo cha mmea wa kitimiri zenye uzito wa gramu kumi, zikiwa zimehifadhiwa kwenye kifungashio chenye rangi ya kijani, njano na nyekundu pamoja na picha ya mmea huo.

Miche ya mimea ikiwa imepandwa katika vijaruba vodogo vya plastiki vilivyojazwa udongo, kisha kuweka katika eneo la wazi kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Shamba kubwa lenye vitalu lililowekewa mabomba ya maji, katika utaarishaji wa kilimo cha mbegu kwajili ya uzalishaji wa mimea na miche yenye ubora.

Miche ya maharage iliyotokana na kilimo cha mbegu katika vitalu vya udongo, vinavyo mwagiliwa maji kwa kutumia mipira inayopita Kati ya vitalu hivyo.

Makopo yaliyotengenezwa kwa chuma, yakiwa yametumika kuhifadhi mbegu za mchicha teletele, kwa ajili ya kilimo cha mbegu. Huku zikiwa zina maandishi na picha ya mchicha.

Mbegu zilizopandwa katika vijaruba vidogo vya plastiki, vilivyojazwa udongo na kisha kumea miche ya mimea na kuwekwa katika rafu pana, katika eneo la wazi.

Mbegu za kilimo za mazao mbalimbali zikiwa zimejazwa katika mifuko ya salfeti na katika vindoo vidogo vikiwa vimewekwa nje kwajili ya mauzo.

Miche ya mimea iliyopandwa katika vitaru vidogo vya plastiki, vilivyojazwa udongo tayari kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Upandaji wa miche na mbegu za mimea kwa kutumia mfumo wa upandaji wa mraba, katika eneo la wazi kwa ajili ya ukuzaji wa miti.

Miche ya mahindi iliyoota kutokana na upandaji wa mbegu zake ardhini, ikiwa imechipua kutokana na uwepo wa mahitaji muhimu ya ukuaji wa mbegu.

Pakiti ya njano na kijani yenye picha ya mchicha mzuia ikiwa kimehifadhi mbegu za mchicha kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Mbegu zilizopandwa katika vijaruba vyeusi na kisha kuwekwa nje kwa ajili ya kupata mwanga, utakaowezesha ukuaji wa mimea.

Vikapu vya minyaa, vilivyojazwa mbegu za maharage, ya aina mbalimbali, kama soya ,mekundu na meupe kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Pakiti na vifungashio vidogo vilivyo na mbegu za mazao mbalimbali kama bamia, kabichi na giligilani, vikiwa vinauzwa kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya bahasha za kahawia na vingine vya plastiki vikiwa vimewekwa mbegu na kisha kuwekwa maelekezo mbalimbali tayari kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vitalu vya mboga za majani vilivyotengenezwa kwa kutumia makopo ndani ya banda kubwa la kilimo lililofunikwa na plastiki nyeupe ili kuruhusu mwanga kupita kwa ajili ya kilimo cha mbegu za mboga za majani.

Kifungashio cha mbegu za mboga chenye picha ya saladi mseto; chenye rangi ya dhahabu na kijani mkoleo na miraba ya rangi ya fedha pembezoni. Kikiambatanishwa na msimbo wa "QR" na taarifa zingine katika kikaratasi kidogo cheupe chini ya picha ya saladi.

Mifuko sita iliyojazwa mbegu za mazao mbalimbali, na zenye ukubwa tofautitofauti, iliyowekwa nje ya duka na kupimwa kwa kutumia mizani, tayari kuuzwa kwa ajili ya kilimo cha mbegu kwa wakulima.

Daktari wa wanyama aliyevaa koti jeupe na kofia ya rangi ya damu ya mzee, akiwa anamkagua mbwa mweupe aliye juu ya meza ndani ya kliniki ya wanyama.

Mbwa mwenye rangi ya kahawia, akiwa anakula chakula katika sehemu ya chakula na maji ndani ya banda kubwa la mbao linalotumika kufugia wanyama.

Mabanda ya ufugaji wa wanyama aina ya mbwa, yaliyotengenezwa kwa chuma virefu na wavu ikiwa katika sehemu ya nyuma ya nyumba kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Daktari wa wanyama aliyevalia kimori cheusi juu ya mavazi yake, akimkagua mbwa mdogo mweupe mwenye mabaka meusi ndani ya kliniki ya wanyama.

Gari la usafirishaji wa mifugo na wanyama, likiwa linasafirisha mbwa wa aina mbalimbali katika vibanda vilivyo fungwa kwa wavu eneo la nyuma ya gari.

Vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kisha kuezekwa kwa bati na kuekewa milango ya mbao na madirisha ya wavu, kingine kikiwa kimepakwa rangi ya kijani tayari kwa ajili ya ufugaji wa wanyama.

Banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati lenye geti la chuma, ndani yake kukiwa na nyumba kwa ajili ya huduma za mifugo.

Ufugaji wa wanyama aina ya mbwa jamii ya ramlado kwa ajili ya ulinzi na pia kama mnyama mpenzi kwa ajili ya kuondoa upweke.

Daktari wa wanyama (wa kike na wa kiume) waliovaa sare za kijivu, wakichukua vipimo mbalimbali kutoka kwa mbwa ndani ya kliniki ya wanyama.

Banda dogo lililotengenezwa kwa mbao lenye dirisha dogo na mlango mdogo, likiwa limeezekwa kwa juu tayari kwa ajili ya ufugaji wa wanyama.

Ndege pori aina ya Tai mwenye rangi ya kijivu katika mabawa na kiwiliwili chake, na rangi nyeupe katika eneo la kichwa, akiwa ametua katika nyaya za umeme.

Mnyamapori aina ya twiga mwenye shingo ndefu, mwili mkubwa, miguu ya mbele mirefu kuliko ya nyuma, na kichwa kidogo; akiwa katika mazingira yake halisi ya porini.

Mnyama pori aina ya twiga mwenye ngozi yenye mabaka ya kahawia na shingo ndefu, akiwa katika pori lenye miti mirefu na vichaka vya majani.

Wanyama pori aina ya tembo wenye watoto, wakiwa wamewakumbatia tembo wadogo waliyotoka kugaragara mavumbini.

Ndege pori aina ya karanitamba mwenye rangi ya kuvuta za; nyeupe, nyeusi na machungwa akisifika kwa mwendo wake wa madaha na kuringa akiwa anatembea.

Mnyamapori aina ya twiga mwenye shingo ndefu yenye madoa ya kahawia, masikio makubwa, pembe fupi, akiwa katika eneo la watalii.

Twiga mwenye shingo ndefu miguu ya mbele mirefu kuliko ya nyuma na ngozi yenye madoadoa ya kahawia, akiwa katika mazingira yake halisi ya msituni yenye miti ya vichaka na miti mirefu.

Ndege pori aina ya Kwarara, wenye rangi nyeupe na nyeusi mwilini, wakiwa na midomo mirefu, wakiwa wanapendelea kutafuta malisho yao sehemu za maji.

Nyoka mweusi mkubwa; mwenye ngozi nyeusi na mabaka ya njano yaliyo na magamba, akiwa amejilaza katikati ya miamba nyakati za mchana.